Binadamu wawili wanaonekana wakifanya kazi pamoja katika ofisi iliyo na mwanga hafifu, wakizungumza huku wakishika karatasi. Kompyuta ya mkono yenye ujumbe successful procedure inaonekana mbele ikionyesha matokeo chanya. Michoro ya majengo au ubongo, inaonekana chini ya kushoto, ikionyesha maneno ya madawa wanayojadili.

Watu watatu wamekaa mezani wakifanya mkutano huku mwanamke mmoja mwenye nywele fupi akitabasamu na kuongea na mwanamke mwingine. Kwenye ukuta kuna skrini kubwa inayoonyesha watu wanne tofauti wakishiriki kwenye simu ya video. Chumba kimepambwa kwa rangi za kisasa za kijani kibichi, hudhurungi na dhahabu.

KIonyeshi kinaonyesha watoto wadogo wakijifunza kutuma kompyuta huku mwalimu wao akiwaelekeza. Msichana mmoja anaonekana akibonyeza kibodi kwa umakini akionyesha shauku ya kujifunza. Wanafunzi wengine pia wamejikita kwenye kompyuta zao. Mazingira haya yanaashiria darasa la teknolojia.

Mwanamume mwenye ndevu ameketi mezani akijikita katika kuandika kwenye daftari. Kompyuta ndogo imewekwa kando yake ikiashiria mazingira ya kazi au kujifunza. Mimea ya ndani inaonekana nyuma ikiongeza hali ya utulivu kwenye chumba.

Kompyuta ndogo imefunguka ikionyesha maktaba ya vitabu. Rafu za vitabu zimepangwa vizuri. Skrini ya kompyuta. Vitabu za rangi mbalimbali na ukubwa tofauti vinaonekana. Hii inaonyesha dhana ya maktaba dijitali.

Mwanaume kijana anatabasamu akikaa kwenye meza ya mbao huku kompyuta mpakato ikwia mbele yake. Anashikilia kalamu na kuandika kwenye daftari akionyesha maendeleo na masomo. Nyuma yake kuna rafu kubwa zimejaa vitabu zikionyesha maktaba au chumba cha kusomea. Mandhari inaonyesha mwanafunzi akijifunza kwa bidii.

Mwalimu amekaa na wanafunzi wake wakiwa wamekusanyika kuzunguka komputa. Wote wanaonekana kuzingatia shughuli iliyopo labda wakijifunza kitu kipya. Mwanga unaingia kupitia dirisha la darasa ukiangaza chumba. Mwanafunzi mmoja amevalia sare ya shule ikionyesha mazingira ya elimu.

Mzungumzaji anaonekana akitoa mada mbele ya hadhira amesimama karibu na kinara cha hotuba. Jumla ya fomyula na milinganyo ya hisabati inang'aa kwa rangi ya kijani kibichi. Mzungumzaji anaelekeza kwa mkono wake wa kulia kwenye fomyula hizo akionyesha uhusiano kati ya maelezo anayotoa na namba hizo.

Juu ya meza kubwa ya mbao, kikundi cha watu kimekusanyika kila mmoja akiwa na kifaa chake cha kieletroniki. Maneno ilani yameandikwa kwa herufi kubwa katikati ya meza yakionyesha mada kuu ya majadiliano.

Mwanafunzi anaonekana akishiriki darasani mtandaoni kupitia kompyuta ndogo. Mwalimu mwenye nywele za kijivu anafundisha kutoka ubaoni kweney skrini ya kompyuta. Mwanafunzi huyu anaandika maelezo kwenye daftari lake akitumia vifaa vya masomo vilivyopangwa mezani.

Mtu anaonekana akitumia kompyuta ndogo ambapo mwanamume mwenye tabasamu anaonekana kwenye skrini. Inaelekea ni simu ya video au darasa la mtandaoni. Mtu anayetazama skrini anaweza kuwa akichukua maelezo au kushiriki kikamilifu katika mkutano huo.

Wafanyakazi wanne wamekusanyika karibu na meza nyeupe wakijadiliana jambo. Kompyuta mpakato mbili zimefunguliwa zikionyesha wanafanya kazi ya ofisi. Mwanaume mmoja amevaa shati jeupe na mwanamke amevaa shati la rangi ya waridi.

Wasichana wawili wenye furaga wamekaa mbele ya kompyuta ndogo wakionyesha tabasamu zao. Wanaonekana kuwa wadogo, pengine wanafunzi wakifanya kazi darasani. Nyuma yao, wanafunzi wengine wanaonekana wakijifunza. Hali hii inaashiria mazingira ya kujifunza yenye furaha na ushirikiano.

Mwanaume anaonekana akiwa amevaa miwani ya uhalisi pepe. Akionyesha anaingia ulimwengu wa kidigitali. Mwanga mkali wa bluu unatoka kwenye miwani hiyo. Ukiangazia mazingira ya karibu.

Kijana amevaa fulana ya kijani kibichi na vipokea sauti vyeupe akiwa ameketi mezani. Anaonekana akizingatia somo au kazi yake akitumia kompyuta ndogo na kuandika kwenye daftari. Nyuma yake kuna sofa yenye mito miekundu.

Watu wawili wamekaa pamoja wakishirikiana kufanya kazi kwenye kompyuta ndogo. Wanaonekana wamezingatia sana kazi yao, wakijadili kitu kinachoonekana kwenye skrini. Ofisi ya kisasa inaonekana nyuma yao, ikiwa na nafasi nyingi za kazi. Hali hii inaonyesha mazingira ya kazi ya kushirikiana na uzalishaji.

Mwanaume amevaa vipokea sauti vya masikioni na ameketi mezani akijishughulisha na kuandika kwenye daftari. Mbele yake kuna kompyuta ndogo iliyo wazi ikionyesha uwezekano wa masomo au kazi ya mtandaoni.

Msichana mchanga mwenye nywele ndefu zilizosokotwa anaonekana akichora huku akitumia kompyuta kibao. Anaonekana akitazama skrini kwa makini akionyesha kuzingatia kwake kwenye kazi. Hali hii inaweza kuashiria kujifunza kwa mbali au shughuli za sanaa za kidigitali.

Msichana mchanga anaonekana akitumia kompyuta ndogo huku, amevaa vipokea sauti masikioni. Anaonekana akitabasamu na ana vitabu, na daftari mbele yake, hii inaashiria mazingira ya kujifunza, au kufanya kazi mtandaoni.

Mtu ameketi huku akitumia kompyuta mpakato yenye maandishi e-learning kwenye skrini programu hio inaonyesha chaguo za masomo ya mtandaoni maktaba na mihadhara ya video hii inaashiria mazingira ya kujifunza kidijitali au kutumia teknolojia kwa elimu.

Michoro inaonyesha watu wakiwa wamesimama kwenye kompyuta kubwa wakifanya kazi, kuna gia zinazo washiria uwandisi au uvumbuzi. Pamoja na balbu ya mwanga inayo wakilisha mawazo mapya. Mwanaume anaonekana akionyesha kitu kwenye skrini huku mwanamke akiwa ameshikilia kifaa cha kupimia.

Darasa la kompyuta limejaa wanafunzi. Baadhi ya wanafunzi wameinua mikono wakiashiria wanataka kujibu maswali au kutoa maoni. Mwalimu anaonekana mbele ya darasa akifundisha. Mazingira haya yanaonyesha kujifunza kwa vitendo na ushirikiano darasani.

Watoto wanne wakiwa wameketi mbele ya kompyuta, mmoja anaonekana akitumia kipanya, huku mwingine akionyesha kitu kwenye skrini, mmoja amesimama pia. Wote wanaonekana wakiwa makini na kuvutiwa na wanachokiona.

Msichana ameketi mezani akijifunza kupitia kompyuta mpakato skrini ya kompyuta inaonyesha mwalimu akifundisha na wanafunzi wengine akionyesha masomo ya mtandaoni msichana anashika penseli na anaandika kwenye daftari akionyesha ushiriki wake katika somo.

Watoto wa shule wamekaa kwenye madawati wakitumia kompyuta. Mmoja wao amevaa koti la buluu na sare ya shule. ana umakini mkubwa. Kompyuta hizo zinaashiria mradi wa elimu ya kidijitali au masomo ya kompyuta

Kijana mdogo mwenye nywele zilizokunjana amevaa kipokea sauti masikioni mwake akionyesha uso wenye mkazo au utata. Ameketi mbele ya kompyuta pajani huku daftari ikiwa wazi mbele yake ajishughulisha na somo au kazi.

Kuna darasa lililojaa meza na viti ambapo watoto kadhaa wameketi. Mwalimu anaonekana akishughulika na mmoja wa watoto upande wa kulia. Mabango ya elimu yamebandikwa ukutani yakionyesha herufi na picha mbalimbali. Watoto wengine wanaonekana wakitabasamu wakifurahia mazingira ya kujifunzia.

Maktaba yenye rafu ndefu zilizojazwa vitabu imeonekana. Watu wawili wameketi kwenye meza tofauti wakisoma au wakifanya kazi zao. Mimea ya kijani imepandwa juu ya rafu ikiongeza uhai kwenye chumba. Meza kadhaa tupu zimepangwa kwa utaratibu zikisubiri wageni.

Safu ndefu ya vitabu imepangwa juu ya kila kimoja ikionyesha wingi wa usomaji, vitabu vina majina na rangi tofauti vikiwemo Fourteen Days, Nightbloom na A Tempest of Tea . Mkusanyiko hii inaonyesha mbalimbali za fasihi kutoka hadithi za kutisha hadi za kubuni.

Hiki ni chumba cha maabara chenye meza nyingi za kazi na makabati ya bluu. Madirisha makubwa yanaonekana yakiruhusu mwanga wa asili kuingia chumbani. Vifaa vya maabara kama vile sinki na vifaa vya kuhifadhi vinaonekana vikiwa vimepangwa vizuri.

Darasa la komputa linaonyesha wanafunzi wakiwa wamekaa mbele ya komputa zao wakiwa wamevaa sare nyekundu. Mwalimu anaonekana akitoa maelekezo mbele ya darasa akitumia ubao wa komputa kuta za darasa zimepambwa kwa mabango ya kielimu.

Wanariadha wawili wa kike wanacheza hockey kwenye uwanja wa nyasi, kila mmoja akiwa na rungu lake. Mpira wa rangi ya chungwa unaonekana chini karibu na miguu yao. Mandhari ya nyuma yanaonyesha jukwaa la mawe na miti likiashiria uwanja wa michezo wa nje.

Madawati na viti vyeupe na vya buluu vimepangwa kwa safu nyingi darasani. Kuta za rangi isiyokolea zinaonekana nyuma zikitoa mwonekano safi. Sakafu ina rangi nyekundu iliyokolea ikitoa tofauti na madawati. Hakuna mtu anayeonekana darasani likionekana tupu na tayari kwa masomo.

Chumba cha maabara kimeonyeshwa kikiwa na meza ndefu yenye sinki na vifaa vya majaribio. Kuna viti vinne vyeupe vilivyopangwa mbele ya meza. Dirisha mbili kubwa zinaonekana ukutani na kabati tupu za mbao zimewekwa juu kushoto.

Paa kikubwa kimejaa meza ndefu zenye kompyuta nyingi zilizopangwa safu. Kila kompyuta ina skrini inayoonyesha picha ya katuni. Skrini kubwa ya projekta inaonekana mbele ikionyesha uwezekano wa kufundishia. Mandhari inaonyesha darasa la kompyuta au maabara likiwa tayari kwa matumizi.

Jengo kubwa jeupe lenye usanifu wa kitamaduni linaonekana. Bustani nzuri imetuzwa vizuri mbele ya jengo. Njia iliyojengwa imepita karibu na bustani. Inaonekana kuwa jengo muhimu la umma.

Watu wengi wamekusanyika maktaba kubwa, wanasoma na kufanya utafiti, wengine wakiwa wameketi kwenye meza na viti. Rafu zilizojaa vitabu zimetawala kuta zote. Hali ya utulivu inatawala ikionyesha mazingira bora ya kujifunza.

Watu wengi wamekaa kwenye viti vya mbao vilivyopangwa safu ndefu ndani ya ukumbi mkubwa. Wengi wao wanaonekana wamejikita kwenye karatasi au kompyuta zao wakionyesha umakini mkubwa. Ukumbi una madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa asili na sakafu yake inaonekana nyeupe na safi.

Chumba hiki kina vitanda viwili vilivyotengana kila kimoja kikiwa na meza yake ya kujisomea. Ukutani kuna rafu zilizopambwa kwa vitu mbalimbali zikionyesha ladha ya anayeishi humu. Nuru ya asili inaingia kupitia dirisha kubwa ikichangia mazingira safi na ya kupendeza.

Chumba hili linaonekana kuwa chumba cha kompyuta. Kikiwa na safu nyingi za kompyuta zilizopangwa vizuri. Madamati ya mbao na viti vya bluu vimetawanyika chumba kizima. Ukuta wa nyuma una mapambo ya rangi nyekundu na bluu huku madirisha ya kifunikwa na mapazia mekundu.

Safu za vyumba vya kulala zinaonekana zikiwa na vitanda viwili vilivyopangwa juu ya kila kimoja. Baadhi ya vitanda vimetandikwa kwa shuka zenye rangi ya buluu na nyekundu, zikionyesha kuwa viko tayari kwa matumizi. Kabati nyeupe ya kuhifadhi nguo, inaonekana katika, katikati ya chumba ikionyesha nafasi ya kutosha ya kuhifadhi vitu.

Kikundi cha washangiliaji wanawake saba wanapiga picha uwanjani wakiwa wamevalia sare nyekundu na nyeusi. Wote wameshika mipira mikubwa yenye manyoya mekundu wakiwa wameinua mikono yao juu. Nyuso zao zina tabasamu zikionyesha furaha na hamasa.

Mwanariadha kijana amevalia fulani ya njano na kaptura nyeusi. Anakimbia kwenye njia ya kukimbilia. Amepita rundo la koni za rangi ya chungwa zilizopangwa kwa mistari. Watu wengine wamesimama nyuma wakifuatilia mazoezi au shindano hilo. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya ukumbi labda uwanja wa riadha.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wako kwenye hatua kali ya mchezo wakigombania mpira mchezo mmoja amevalia jezi ya chungwa na mwingine jezi ya bluu na njano ardhi inaonekana kuwa na vumbi ikionyesha uwanja wa michezo.

Madawati mengi yamepangwa ndani ya chumba kuta za kijani. Ubao mweusi umening'inia ukutani na saa ndogo imeonekana juu yake. Madirisha makubwa yaliyo wazi yanaruhusu mwanga kuingia ndani ya chumba. Hakuna mtu anayeeonekana ndani ya darasa likionekana tupu.

Chumba cha darasa tupu kinaonyeshwa, kikiwa na viti na meza nyingi za mbao zilizopangwa kwa mistari mirefu. Dirisha nyingi zimepangwa upande mmoja wa ukuta, zikiruhusu mwanga wa asili kuingia. Mbele ya darasa kuna ubao mweusi wa kuandikia na taa za umeme zimefungwa kwenye dari.

Darasani mwalimu anaandika kwenye ubao mweupe mbele ya wanafunzi wake, wanafunzi wameketi kwenye madawati yao wakimwangalia mwalimu kwa makaini, ubao mwingine mweupe unaonekana pia na mlango wa chumba hicho uko upande wa kushoto.

Jengo hili linaonyesha maktaba au chumba cha kusomea chenye meza nyingi za mbao na viti. Kila meza ina sehemu za kujitenga zikiwapa wanafunzi nafasi ya kujitegemea. Rafu za vitabu zinaonekana nyuma. Hali hii inaonyesha mazingira tulivu na yanayofaa kwa ajili ya kusoma au kufanya utafiti.

Wanafunzi wamefunika macho na vitambaa vya njano wakishiriki mchezo. Wengine wamevaa shati nyekundu na wengine kijani. Wamesimama uwanja wa udongo mwekundu. Inaonekana kama shughuli ya nje ya shule.

Watu kadhaa wamevaa nguo za kitamaduni zenye rangi mbalimbali. Bendera ya Kikenya inaonekana juu kama mapambo ya puto. Bango lenye maandishi Thika Highschool Cultural Exhibition, limesimama nyuma. Watu hao wanatembea kwenye ukumbi wakionekana kusherehekea.

Watu wanne wameketi kwenye meza ndefu iliyofunikwa kwa nguo nyeupe na kijani. Mwanaume mmoja anavaa shati la maua ya buluu na mwengine amevaa shati jeupe. Mwanamke mmoja ameshika kalamu akitazama karatasi. Pazia la rangi nyekundu na kijani limening'inia ukutani nyuma yao.

Wanafunzi wengi wako ndani ya chumba cha mtihani. Wamekaa kwenye madawati yao binafsi. Wengine wamevalia sare za shule zikiashiria shule ya msingi au sekondari. Hali hii inaonesha wanaafunzi wakifanya mtihani au jaribio muhimu.

Watu watatu au wanne wanaonekana wakishirikiana kufanya jambo. Wanaweza kuwa wanapanga vitu au wanashiriki katika shuguli ya kikundi. Mmoja anaonekana akiwa ammeshika bakuli la kijani na mwingine bakuli la buluu, inajumuisha mikusanyiko ya watu.

Mtoto mwenye ulemavu wa Down Syndrome anatabasamu huku akishika gitaa. Amezungukwa na watoto wengine na mwalimu. Wote wakiwa ndani ya darasa au chumba cha mziki. Inaonekana kama wanafanya mazoezi ya mziki pamoja.

Mikono miwili inaonekana ikiwa imenyooka ikielekeza kwenye muundo wa nukta zilizopangwa. Nukta hizi zimetawanyika kwa utaratibu zikiunda mistari na miundo tofauti. Mandhari yote inaonyesha mfumo wa maandishi ya braille unaotumiwa na watu wasioona.

Mwanamke na msichana mdogo wamekaa pamoja kwenye meza nyeupe wakichora. Mwanamke huyu anaonekana akimsaidia msichana kushika kalamu na kuelekeza mkono wake. Vifaa vya kuchora kama vile kalamu za rangi viko karibu nao vikionyesha shughuli ya kujifunza au kucheza.

Mtoto mwenye tabasamu la furaha ameketi kwenye meza ya kijani kibichi. Mikono miwili inaonekana ikimkaribia ikionyesha mchezo au mazungumzo yanayoendelea. Mtoto amevaa shati la miraba na vitu vingine vinavyoonekana mezani vikiwemo karatasi na vitabu.

Mwanamke na kijana wanaonekana wakitazamana kwa furaha huku mwanamke akishika kitabu. Kijana ameketi kwenye kiti cha magurudumu akionyesha tabasamu pana. Nyuma yao rafu zimejaa vitu vya kuchezea zikionyesha mazingira ya shule au kituo cha watoto. Mandhari inaonyesha uhusiano mzuri kati ya watu hao wawili.

Mwalimu mwanamke anamfundisha msichana mdogo kusoma braille .Mikono yao imeungana juu ya kitabu chenye nukta zilizoinuka. Msichana huyu anaonekana kujitolea kujifunza huku mwalimu akimsaidia kwa upole. Somo hili linafanyika darasani na ubao mweupe nyuma yao.

Mwanamke na mtoto mdogo wamekaa sakafu ya mbao, mtoto ameshika kalamu akijifunza kuandika. Mwanamke anamwangalia kwa upande akionyesha uhusiano mzuri hali ya hewa inaoneka nzuri na mandahri ya asili ya nyuma.

Watoto watatu wenye tabasamu la kupendeza wamekaa pamoja wakikumbatiana. Mtoto wa kati amevaa shati la buluu na anaonekana kuwa na down syndrome akionyesha furaha tele. Watoto wengine wawili wamevalia nguo za kawaida wakionyesha urafiki wao. Mandhari inaonyesha darasa au kituo cha watoto.

A woman and a girl are seen communicating using sign language. Both of them are smiling in excitement and are showing different signs using their hands. The environment inside the house shows a friendly relationship and good communication.

Mwanaume amevalia shati la njano na kitambaa cha buluu shingoni akiwa ameketi kando ya mwanamke . Anaonekana akipaka rangi kwenye turubai iliyosimama mbele yake. Mwanamke huyu pia ana brashi ya rangi mkononi akishiriki katika shughuli hiyo ya sanaa.

Kundi la watoto na walimu wao wamekaa kwenye meza mbili wakicheza. Watoto wanaonekana wakifurahia na kutabasamu huku mwalimu akiwaangalia kwa upande. Nyuma yao kuna ubao wenye herufi na namba pamoja na rafu ya vitabu.

Wanafunzi kadhaa wavulana na wasichana wako darasani, wakiwa wamevalia sare za blue . Mwanafunzi mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu, huku wakiwa wanatazama kwa makini.

Mwanaume wawili wamevaa sare za buluu wako karibu na meza yenye zana. Mwanaume mmoja mwenye sifa za ugonjwa wa Down Syndrome anaonekana akichunguza kompyuta kibao kwa makini. Mwanaume mwingine mweusi amejiegemeza juu yake akionyesha mwelekeo au ushauri.

Mwalimu mwanaume mwenye tabasamu anatoa maelekezo kwa mwanafunzi, mwanafunzi amevalia miwani na shati la kijani kibichi na anaonekana akimwangalia mwalimu wake kwa makini. Wote wawili wanachunguza kitabu kilicho wazi, ikionyesha mazingira ya kujifunza darasani.

Mwanaume na mtoto wako wakichora kwenye eisel wakionyesha ushirikiano. Mtoto anaonekana kuwa na Down syndrome na wote wanafurahia shughuli hiyo ya kisanaa. Mwanaume anaonekana akimsaidia mtoto akionyesha uhusiano wa karibu.

Mtoto mdogo mwenye miwani ni kibandikio cha rangi anaonakena akichora kwa furaha anatabasamu pana usoni mwake na anashikilia brushi ya kuchorea mbela yake kuna karatasi yenye michoro ya rangi na palete ya rangi ikionyesha ubunifu wake.